Hii ni sehemu ambapo elimu ya watu wazima inatolewa. Mwalimu mmoja yuko mbele ya darasa, anawafundisha wanafunzi wake, huku mbele yao wanafunzi watatu wakiwa wanapewa maelekezo na mwalimu huyu. Wanafunzi wengine wakiwa makini kusikiliza yale maelekezo yanayotolewa.

Watu wazima wameketi kwenye viti vyenye rangi ya bluu bahari. Wapo makini sana kusikiliza elimu ambayo wanayoipata. Watu hawa wana bidii sana, na wapo tayari kupewa elimu ya kiutu uzima.

Huu ni mchakato wa elimu kwa watu wazima ambapo kikundi cha wanaume na wanawake wazima wanakaa pamoja wakijadili kitu kwenye karatasi, wengine wanasoma huku wengine wakitega sikio. Wamekazana na majadiliano.

Watu wengi wameketi kwa makini katika ukumbi mkubwa. Wanaendelea na shughuli za elimu ya watu wa wazima. Wanasikiliza kwa makini sana mwalimu. Baadhi yao wameshikilia daftari na kalamu, wengine wanaangalia mbele kwa utulivu.

Darasa la watu wazima linafanyika ambapo mwalimu mmoja amesimama mbele akiwa ameshika kifaa chake huku akielekeza darasa. Wengine wote wameketi kimya wakimsikiliza. Wamevalia mavazi ya kawaida ya ofisini, na mazingira yalivyo ni mazuri.

Hii ni sehemu ambayo watu wazima wanapata elimu; hapa wameketi kwa pamoja wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao aliye mbele yao. Watu hawa wapo na maji ambao yapo juu ya meza, wanaonekana ni makini sana katika kupata elimu hii.

Huu ni uwanja wa michezo wenye utelezi wa bluu na ngazi za rangi ya manjano na nyekundu. Mahali hapa pana wafurahisha watoto. Jua kali linang'aa juu ya nyasi. Uwanja huu umezungukwa na mazingira ya asili ikiwemo mimea na michanga. Sehemu hii ya michezo iko karibu na majengo makubwa.

Mahali hapa pamepambwa kwa rangi ya kuvutia ili kuwavutia watoto wadogo. Kuna uwanja mkubwa wenye nyasi bandia na michezo mbalimbali kama vile bembea. Hapa ni sehemu ambayo inawafaa watoto; haya ni mazingira salama na rafiki kwa watoto.

Viti vya watoto vinazunguka na vina rangi ya bluu, na njano, na kijani. Viti hivi vimetengenezwa kwa ajili ya watoto kucheza. Vinapatikana katika eneo la wazi la chekechea. Hali ya hewa ni jua, na ardhi ni mchanga.

Sehemu ya kuchezea watoto wa chekechea ina vifaa vingi vya michezo kama vile bembea na slaidi, sehemu hii ni safi na salama kwa watoto kujifunza na kukua, ni muhimu kuwajengea watoto mazingira ya kufurahia.

Katika uwanja huu wa michezo, kuna bembea zenye rangi mbalimbali, ikiwemo; bluu na kijani. Vifaa hivi vya kuchezea vipo katika maeneo ya chekechea kwa ajili ya watoto. Hali ya anga inavutia na jua linatoa vivuli virefu chini.

Hivi ni viti vya kukalia wanafunzi katika elimu ya msingi. Mbele kuna ubao mkubwa wenye rangi nyeupe ambapo mwalimu anatumia kuoneshea wanafunzi vile ambavyo amejiandaa navyo kufundisha.

Ndani ya kabati hili jeupe kuna vitabu mbalimbali, vitabu hivi ni vya wanafunzi wa elimu ya msingi. Wanavitumia katika maswala mbalimbali ya kujifunzia, hivi ni vitabu tofauti tofauti.

Hili ni eneo la shule ya msingi. Barabara ya mawe inaelekea kwenye njia iliyo na majengo marefu upande mmoja. Hali ya hewa ni jua na anga ni safi. Eneo hili wanafunzi hupata mafunzo yao na kujiendeleza vizuri kwenda elimu inayofuata.

Hii ni sehemu ya shule ya msingi wanafunzi wameketi katika madawati yao wakiwa wamevalia sare za zambarau na manjano wanamsikiliza mwalimu wao aliyopo mbele, mwalimu huyu ni wa kike, anawafundisha wanafunzi hao vizuri.

Hivi ni vitabu ambavyo vina maandishi. Vitabu hivi vinatumiwa na wanafunzi kwa ajili ya kujifunzia. Vitabu hivi vinatumika sana sehemu za shule ya msingi, ambapo wanafunzi wanavitumia kwa ajili ya kufundishiwa na kujisomea kila siku.

Kitabu hiki cha masomo ya kemia kwa wanafunzi wa kidato cha tatu, kwenye jalada lake kuna picha ya mwanasayansi anafanya majaribio kwenye maabara. Hiki ni kitabu muhimu kwa elimu ya sekondari.

Hapa ni shule ya sekondari ambapo wanafunzi hupata elimu kwa ajili ya maisha yao ya baadaye, ndani ya bweni hili kuna vitanda ambavyo vimetandikwa mashuka ya pinki , ni bweni zuri sana kwa ajili ya malazi ya wanafunzi .

Viongozi wa elimu wanashirikiana kuangalia nyaraka muhimu zinazohusiana na elimu ya sekondari, wamekusanyika kwenye meza, wakiwa wamevalia mavazi rasmi, wanajadili jambo muhimu, nyaraka hizo zinahusiana na mitaala.

Majengo haya ni sehemu ya shule ya sekondari, madarasa yanameza na viti vikiwa vimetengenezwa kwa mbao imara vikiwa vimepangwa kwa utaratibu mzuri. Sehemu hii ni safi na imeandaliwa vizuri kwa ajili ya wanafunzi.

Mwanafunzi mmoja anajifunza jinsi ya kumnyoa mteja chini ya usimamizi wa mwalimu wake ,wanafunzi wengine pia wapo wanatazama jinsi mtaalamu anvyofanya kazi wote wamevalia sare ya rangi ya machungwa na aploni nyeusi wakiwa wamesimama kwa umakini sana hivi ndivyo jinsi wanavyojifunza kwa vitendo katika chuo cha ufundi.

Wanafunzi wawili wamekaa kwenye dawati wakifanya kazi kwa bidii kwenye kompyuta zao, mmoja amevaa kofia ya kujifunika na koti na mwingine amevaa fulana ya rangi nyeupe na bluu, chumba hiki ni maktaba ya kompyuta kwenye chuo kikuu.

Huu ni ukumbi mkubwa wa chuo kikuu wanafunzi wengi wamekaa kwenye viti wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele, ni tukio na ushirikiano kati ya watu tofauti, ni semina maalumu watu wamekaa kwa utulivu.

Katika darasa hili kuna wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye viti na madawati waki muangalia mwalimu aliesimama mbele, mwalimu anaelekeza kwa mkono wake kwenye ubao mweupe ambao unatumika kwa maelezo, wanafunzi wanazingatia somo. Hii ni elimu ya chuo kikuu.

mwanafunzi mmoja anajifunza kumnyoa mteja chini ya usimamizi wa mwalimu, wanafunzi wengine pia wapo wanatazama jinsi mtaalamu anavyofanya kazi, wote wamevalia sare zenye rangi ya machungwa na aproni nyeusi wakiwa wamesimama kwa umakini sana.

Wanafunzi hawa wanaosoma elimu ya chuo kikuu wameketi darasani. Wengi wamevalia mavazi yenye rangi ya bluu bahari. Wengine wamevalia mashati meupe. Mwalimu amesimama mbele akiwafundisha.

Wanafunzi wengi wamekaa kwenye ukumbi mkubwa wa chuo kikuu, wanasikiliza mhadhiri ambaye amesimama mbele ya skrini kubwa. Ukumbi umejaa na wanafunzi wakiwa makini kabisa na kile kinachozungumzwa.

Wanafunzi hawa wanajifunza masomo ya ufundi stadi na elimu ya ufundi. Wanafanya kazi kwa vitendo. Wanaangalia na kujadili vifaa vilivyopo mbele yao. Wanafunzi hao wanashirikiana sana wakihakikisha wote wanaelewa.

Wanafunzi watatu wanajifunza kuhusu teknolojia ya kompyuta, wanatumia vifaa vya kompyuta kufanya utafiti na kujadili miradi, elimu ya ufundi na teknolojia inawapa wanafunzi ujuzi muhimu wa kutumia katika maisha yao ya kila siku.

Elimu ya ufundi ya kiufundi imekuwa muhimu sana katika jamii ,wanafunzi wanajifunza kutumia kompyuta ambayo itawasaidia kupata kazi za kisasa za kujiajiri ,compyuta hizi huwafundisha wanafunzi ujuzi mbalimbali.

Wanfunzi wengi wamevaa miwani ya usalama na wanajifunza kazi ya ufundi, hii ni sehemu ya ellimu ya ufundi stadi ambapo wanajifunza kutengeneza na kuchomelea chuma, mmoja wao anafanya kazi huku wenzake wakishuhudia kwa umakini mkubwa.